Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda akiwa ameangalia juu. Amevaa miwani ya kuzuia miale ya taa kumdhuru macho. Amefungua mdomo alafu naye daktari anakagua meno yake akiwa amevaa gloves na barakoa. Pia amevaa mavazi ya hospitalini na neti kwenye kichwa.